Majukwa ya kidijitali na kujifunzia kwa njia ya mtandao yanatumika. Hakuna madarasa ya ana kwa ana. Wanafunzi wanajifunza kupitia vifaa vya kieletroniki kama laptop na simu. Mazingira yanaonyesha mabadiliko ya elimu, kuelekea teknolojia ya kisasa.

Mtu anaendesha kompyuta yake huku skrini ikionyesha majukwaa ya kidijitali na ya kujifunzia kwa njia ya mtandao. Anaonekana makini akijifunza. Mazingira ni tulivu na yana manufaa kwa masomo ya kisasa kwa kutumia teknolojia.

Mfumo wa kujifunza kwa njia ya kidijitali na mtandaoni inaonekana ikiwa na vifaa kama kompyuta, tablet na intaneti. Wanafunzi wanaweza kufikia masomo popote walipo. Mazingira yanaonyesha maendeleo ya teknolojia katika sekta ya elimu.

Mtu ameshikilia kompyuta mpakato kwa mikono yake akiwa ameketi kwa utulivu. Anaonekana kuwa makini, huenda anajiandaa kufanya kazi au kujifunza. Mazingira yanaonyesha hali ya umakini na matumizi ya teknolojia.

Picha inaonyesha mvulana akiwa kwenye eneo la kusoma ndani ya chumba chake. Yuko kwenye simu ya video na mtu mwingine huenda wanajadili maswala ya shule. Anaonekana makini akiwa ameketi vizuri mbele ya kompyuta yake mpakato.

Wanafunzi watatu wanatumia kompyuta mpakato kujisomea na wanaonekana kuwa wanajaribu kwa mara ya kwanza. Wamekusanyika karibu wakiwa na hamu na mshangao. Mazingira yanaonyesha ari ya kujifunza teknolojia.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato huenda kwa ajili ya utafiti au kujifunza. Amewa amevalia earphone akionekana kuwa makini na kile anachofanya. Mazingira ni tulivu na yanafaa kwa masomo ya kidijitali au darasa ya mtandaoni.

Chumba cha kulala ni safi, ikiwa na mwangaza mzuri wa asili unaoingia kupitia dirisha. Samani zimepangwa kwa mpangilio mzuri na mapambo ya ndani yanaonyesha mvuto wa chumba. Mazingira yanaonyesha utulivu na usafi wa hali ya juu.

Wanafunzi wako darasani wakiwa wameketi kwa mpangilio mzuri katika mistari tofauti madawati yamepangwa kwa utaratibu, mazingira ni safi yanafaa kujifunza kwa utulivu na umakini,

Viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika kila mstari ndani ya chumba ,chumba ni safi na kina nafasi ya kutosha ikionyesha utaratibu unaofaa kwa mikutano au mafunzo ,mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na nadhifu.

Basi la shule linaonekana likiwa limeegeshwa kwa utaratibu. Imepakwa rangi ya manjano na maandishi yanaonyesha ni la shule. Mazingira ni safi na inaonesha maandalizi ya usafiri wa wanafunzi kwa usalama.

Mazingira ya shule yanaonekana kuwa safi. Barabara ni nadhifu na zimezungukwa na mimea ya kijani na maua. Jengo limepakwa rangi vizuri likionyesha hali ya utunzaji na mazingira ya kuvutia ya kujifunzia.

Darasa limepangwa vizuri, na madawati yakiwa katika mpangilio mzuri, pazuri ni safi, na pazuri. Mapazia yamevutwa madirishani, mwanga wa asili unaingia kwa upole,

Darasa limewekewa vifaa vya kisasa na lina mwangaza mzuri wa asili. Madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri unaoonyesha utaratibu. Ingawa hakuna wanafunzi mazingira yanaonekana kuwa tayari kwa matumizi ya masomo.

Watu wameketi ndani ya chumba cha mkutano kilichopangwa vizuri. Meza na viti viko katika mpangilio nadhifu. Mazingira ni safi na kitaalam. Wanaonekana kujadili jambo muhimu kwa utulivu na umakini.

Maktaba hiyo haina watu lakini ina mwangaza wa kutosha unaoingia vizuri. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Mazingira ni tulivu, safi na yanafaa kwa wanafunzi au wasomaji kujisomea kwa utulivu na umakini.

Mtoto amelala chini huko akielekeza kalamu kwa kitabu, kwa kalamu iliyoshikiliwa kwa mdomo. inaonekana hana mikono wakionyesha hali ya ulemavu, Licha ya changamoto hiyo anaonekana kuwa na juhudi kubwa ya kujifunza mazingira ni ya kawaida matulivu .

Elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum inaonyeshwa kwa mazingira yaliyoboreshwa kama vifaa maalum vya kujifunzia. Walimu wanazingatia njia tofauti za kufundisha kulingana na uwezo wa kila mwanafunzi. Mazingira ni ya kujali, kusaidia na kuhamasisha ujifunzaji wa usawa.

Mvulana anayeonekana akisoma kwa kutumia maandishi ya breli. Vidole vyake vinapapasa maandishi hayo kwa uangalifu. Anaonyesha juhudi na umakini katika kujifunza. Mazingira ni tulivu na yanasaidia kwa usomaji.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaonekana wakiandika na kuchora kwa umakini. Mmoja, mmoja wao anavaa kifaa cha usikivu kichwani chini ya sikio. Mazingira ya darasa ni tulivu na yenye mpangilio unaowasaidia kujifunza vizuri.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum yuko na mwalimu anayemwonyesha jinsi ya kutumia au kucheza na toy . Wote wanaonekana kuhusika kikamilifu na mazingira yanaonyesha msaada, uvumilivu na kujifunza kwa furaha.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anashikilia mpira wa buluu, anaonekana msafi na mwenye furaha. Tabasamu lake linaonyesha matumaini na uchanga . Mazingira yanavutia na yanaonyesha utunzaji nzuri wa mtoto huyo.